Watu wawili wamevaa makoti meupe ya maabara, mmoja amesimama karibu na dirisha akifanya kazi ya uchunguzi. Mwengine ameketia akiandika au kusoma kwa makini. Vifaa vya maabara na mwangaza wa asili kutoka dirishani vinaongeza mazingira ya kitaalamu na utulivu wa kazi ya kisayansi.

Taswira hii inaonyesha mama na mtoto wakiwa wameketi juu ya kitanda kilichozungukwa na neti ya buluu ya mbu katika chumba kilicho na mazingira ya kawaida. Blanketi lina muundo wa rangi nyekundu na buluu na kuna kreti ya njano upande wa kushoto pamoja na nguo zilizoning'inizwa upande wa kulia.

Gari la huduma ya afya linalojulikana kama BEYOND ZERO MOBILE CLINIC, limeegeshwa juu ya udongo, likiwa ngazi zinazoelekea kwenye mlango wa kuingia ndani. Pembeni kuna mabango mawili ya kijani yenye nebo ya COPERATIVE BANK yakidokeza ushirikiano wa kifedha katika kufanikisha huduma hii. Muundo wa gari ni wa kisasa tayari kuhudumia jamii.

Kliniki ya rununu iliyoandikwa BEYOND ZERO MOBILE CLINIC, imeegeshwa huku mtu aliyevaa mavazi mekundu akishuka kutoka ndani kwa kupitia zulia jekundu. Mandhari inaonyesha tukio rasmi au uzinduzi pengine likiwa sehemu ya juhudi ya kupeleka huduma za afya karibu na jamii zisizofikiwa kwa urahisi. Watu wengine wamesimama karibu wakionekana kama wahudumu au washiriki wa tukio hilo.

Watu wameketi nje kwenye viti vya plastiki huku mmoja akiwa na glavu akihudumia mwingine kwa ukaribu wa kita. Wengine wanazungumza au kutumia simu zao wakishiriki tukio la kijamii. Hali inaonyesha huduma ya afya ya jamii au kampeni ya uchunguzi ya kitabibu kwa wananchi.

Gari la huduma ya afya limepambwa kwa utepe mwekundu na mweupe , likiwa limeegeshwa karibu na mti na maandishi yanasema yastahilika afya bora. Ngazi linaloelekea ndani ya gari hilo huonyesha kuwa ni kliniki inayotembea, ikilenga kutoa huduma bora za afya katika maeneo ya jamii.

Watu wa rika tofauti, watoto na watu wazima wanashiriki matembezi ya pamoja kando ya mwambao wa maji .Wengi wao wakiwa wamevaa fulana nyekundu zilizoandikwa be proud of your mouth .Nyuso zimejaa hari za mshikamano wakitembea kwa muelekeo mmoja kwenye njia ya mchanga kati ya miti ya kijani na anga safi ya jua.

Taswira hii inaelezea ukaribu na utulivu sehemu ya bega na shingo ya mtu mwenye ngozi ya kahawia ikiwa mbele ya mandhari tulivu ya rangi ya pichi. Nywele ndefu nyeusi zinateremka kwenye bega na kuna mwangaza wa joto unaoangazia uzuri wa asili wa mtu huyo. Hali ni ya ukaribu na rangi laini huibua hisia za utulivu, uzuri wa ndani na hata tafakari za kimahusiano ya utu.

Meno ya juu yana mapengo na sehemu zilizochipuka yakionyesha hitaji la matibabu ya kinywa. Meno ya chini yanaonekana dhabiti zaidi, ingawa bado hayako sawa kikamilifu. Hali hii inaweza kuhitaji ushauri wa daktari wa meno kwa urekebishaji au matibabu.

Watu watano wamevalia makoti ya maabara na barakoa wakifanya majaribio kwa kutumia vifaa vya meno au- na modeli. Hali inaonyesha mafunzo na vitendo kwenye mazingira ya darasa ya kitaaluma yakilenga afya ya kinywa au udakatari.

Meno yaliyo Safi na yaliyopangika yanaangaliwa kwa kutumia kioo cha daktari wa meno na glovu, ishara ya uchunguzi wa kinywa. Hili ni tukio la kawaida katika huduma ya kiafya ya kinywa likihusisha uhakiki wa meno fizi na dalili zote za matatizo.

Mfano mkubwa wa jino jeupe na kifaa cha ukaguzi wa meno vimewekwa mbele ya mandhari ya bluu yenye utulivu. Mwonekano huu unaashiria elimu ya afya ya kinywa ukihamasisha umuhimu wa usafi na ukaguzi wa meno mara kwa mara kwa jamii.

Mtu anaonekana akitumia kijiti kama fimbo ndogo kwa ajili ya kusafisha meno au kutafuna, akiendelea kushika kwa mkono wake huko meno yakionekana wazi. Shanga za rangi shingoni zinaongeza uzuri wa kitamaduni na tendo hilo linaweza kuwa sehemu ya utamaduni wa kiafya au utunzaji wa mwili kwa njia ya kienyeji.

Mkono umeshika kifaa chembamba kinachofanana na fimbo au chombo cha kazi, kwenye mazingira ya nje yenye kijani kibichi. Mpangilio huu unadokeza shughuli ya mikono, huenda ni kuchonga, kupima au kujifunza mambo ya kutumia zana hio.

Meno ya juu ya mbele yaliyoondoka yamebadilishwa kwa meno ya bandia kupitia huduma ya kitaalamu. Mfululizo wa picha unaonyesha mabadiliko kabla na baada ya matibabu ukisisitiza mafanikio na upandikizaji wa jino. Matokeo huleta tabasamu la kujiamini na kuimarisha afya ya kinywa

Tunaona mtu aliyevaa glovu za bluu akishika kifaa cha kijani kibichi kinachoelekezwa karibu na meno. Kinaonekana kuwa kifaa cha kitibabu kama Orthoscope kinachotumika kuchunguza ndani ya meno.

Mtu anashikilia kompyuta kibao inayoonyesha picha ya x-ray ya meno yenye taya ya juu na ya chini ilhali daktari wa meno anamhudumia mgonjwa kwenye kiti cha. Taswira hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika uchunguzi na matibabu ya meno.

Picha inaonyesha athari za moto katika makazi ya jamii. Majengo yameharibika vibaya. Mabati yamechomeka na kuni zimegeuka makaa huku watu wakikagua mabaki na kuonyesha mshikamano. Kwa nyumba kuna miti na mazingira ya kijani yakionyesha kuwa eneo hili yalipwa la mji kubwa bali sehemu ya pembezoni au ya makazi ya watu wa kipato cha kawaida.

Ajali ya barabarani imesababisha uharibifu mkubwa wa magari huku watu wakikusanyika karibu baadhi wakiwa na mavazi ya usalama wakitoa huduma za dharura. Basi mbili kubwa zimetajwa kuwa sehemu ya tukio hilo na hali inaonyesha dharura iliyovuta hisia na umakini wa watu wengi.

Watu wanne wanachimba kwa kutumia jembe na koleo kwenye ardhi yenye nyasi huku bomba kubwa likiwa limewekwa pembeni. Kazi hii ya mikono inaashiria ushirikiano wa jamii katika ujenzi au utengenezaji wa mifumo ya maji au mifereji. Mandhari ya nje inasisitiza umuhimu wa kazi na miundo mbinu kwenye mazingira ya asili.

Mtu ameketi kwenye dawati la bilingi akiwa amevalia koti lenye maandishi ya kalua. Kiti chake kina lebo yakionyesha idara ya wagonjwa ya nje, kompyuta yana karatasi zipo mezani huku viti viwili, kimoja kikiwa tupu yakisubiri wateja au wagonjwa. Pembeni kuna rafu zilizojaa boksi, chupa na vifaa viki ashiria mipangilio vya kitababu vya ofisi.

Rafu zimejaa bidhaa za urembo na afya zilizopangwa kwa usafi na mpangilio mzuri. Kiti cha bluu kimetulia katikati kikitoa nafasi ya kupumzika kwa wateja. Mandhari inaangaza na kuvutia ikionyesha huduma bora na mazingira safi ya duka la afya.

Mtoto mchanga amelazwa ndani ya kiangulio maalum akihudumiwa na vifaa vya kiafya vinavyosaidia uangalizi wa hali yake. Mtu aliye karibu amevaa shati lenye mapambo ya moyo akiwa amesimama kwa utulivu pembeni ya kifaa hicho. Mandhari ya chumba ni ya kliniki na kisisitiza matunzo ya hali ya juu kwa watoto walio katika mazingira ya hatari.

Kitembezi cha chuma kimesimama karibu na kiti cheusi ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae na ukuta wa buluu. Vishikizo vya povu viko juu kwa urahisi wa mtumiaji ikionyesha vifaa vya kusaidia uhamaji. Mazingira ni ya utulivu yakisisitiza huduma na upatikanaji kwa wenye hitaji maalum.

Sanduku la dawa la IBEX lina vidonge vyenye mchanganyiko wa brufen paracetamol na caffeine kwa ajili ya kupunguza maumivu mwilini. Michoro ya mwili yenye rangi inaonyesha sehemu zinazolengwa na dawa.

Mwanamke amevaa blauzi nyekundu anapokea sindano kwenye mkono kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa. Mandhari ya ukuta wa matofali na mimea pembeni huonyesha mazingira ya jumla ya afya ya jamii. Tukio linasisitiza umuhimu wa chanjo na matunzo bora ya kiafya.

Wanafunzi wamejikusanya darasani wakifunzwa kuhusu huduma za afya ya mama na mtoto. Mmoja amevaa sare ya waridi na barakoa akihudumu mbele ya wengine kwa kutumia vifaa mbalimbali. Mandhari ya chumba ina ubao ulioandikwa mada kama lishe, chanjo na uzazi wa mpango.

Mtoto ameshikiliwa kwa upole na mtu mwenye nguo nyeupe akihusika katika huduma za afya au ulezi. Vifaa vya huduma vimepangwa mezani vikionyesha mazingira salama na yenye uangalizi. Tukio linasisitiza msaada wa kijamii kwa malezi ya watoto.

Mhudumu wa afya amevalia mavazi kamili ya kujikinga akimpima mtoto joto kwa kifaa cha kidijitali, mtoto akiwa ameketi kwenye kiti na amevaa barakoa. Mandhari inaonyesha hatua za kudhibiti maambukizi na kujali usalama wa afya katika mazingira na uchunguzi wa kitabibu. Ni mfano wa tahadhari ya kujitolea kwa wahudumu wa afya kulinda jamii.

Watu wameketi kitandani. Kila mmoja amebeba mtoto mchanga mwenye mavazi tofauti ya kupendeza. Wamevalia mashati meupe wakifurahia utulivu wa nyumbani. Wazazi hawa wanaonekana kuwa ni wanafunzi kwa kuwa wamevaa sare za shule.

Mtoto ameketi akipokea chanjo au huduma ya uchunguzi wa afya kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa hijabu na sare za rangi ya waridi. Pembeni kuna mtu aliyeshikilia kifaa ambacho huenda ni simu au kifaa cha kitabibu huku mezani ikiwa na vifaa vya tiba kama glavu, sindano na vichanganyio vya madawa.

Mchezaji wa mpira wa kikapu, akiwa amevaa jinsi ya zambarau na njano ,amelala chini ya uwanja, huku akishika mguu wake, akionekana kuumia. Tukio linaonyesha hali ya dharura ya michezoni na muhimu wa huduma ya haraka ya matibabu.

Kifaa hiki cha mazoezi ni mashine kinacholenga misuli na ya kifua, mikono na mabega. Kinatumia uzito unaopachikwa Kwa mikono miwili huku kikiwa na kiti kilichowekwa vizuri na mipini ya kushika Kwa mitindo tofauti. Ni bora kwa kujenga nguvu ya juu ya miwili katika mazingira salama na yanayodhibitiwa.

Bustani ya mboga imepangwa kwa ustadi. Nyanya zikiwa zinashikiliwa na miti ya kusaidia ukuaji huku vitunguu vikiwa safi ya mbele. Nyuma kuna uzio na miti yakionyesha mazingira ya kijijini yenye uzuri wa kilimo hai.

Majani mapana yenye vijisehemu vilivyochomozwa na mashine mekundu yanamea chini ya anga ya buluu, yakionekana kuwa katika mazingira ya asili yenye afya. Muundo wa majani unaonyesha kuwa huu ni mmea WA chakula au tiba ya nyumbani ukiashiria uzuri wa mimea ya kijiji au bustani ya Kaya.

Majani marefu ya kijani yamechanua mbele ya kichaka kilichojaa mimea mengine yakimulikwa na mwanga wa jua unaopenya kupitia kwa matawi. Mandhari inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili yenye rutuba na afya bora ya mimea.

Mmea wenye majani makubwa yenye mikunjo na manyoya madogo unaonekana ukimea mahali penye nyasi na mawe madogo. Kuna vikundi vidogo vya maua au mbegu juu ya mmea huo, ishara ya ustawi katika mazingira ya asili.